Hii ni duka ya nguo za urembo na mtindo wa kisasa la wanaume. Kuna meza nyingi ambazo zimeekelewa nguo. Kuna shati viatu na aina ingine ya nguo za wanaume ,koti zimeekwa kwa kininginiza, kwa ukuta.

Hii ni duka ya nguo ya urembo na mtindo wa kisasa za wanaume. Nguo aina tofauti zimeanikwa. Kuna shati, tshati, viatu na vifaa vingine vinavaliwa na wanaume.

Hii ni duka ya nguo za urembo na mtindo wa kisasa za wanaume. Mwingo umevalishwa nguo na kusimamishwa kwa mlango. Nguo za aina tofauti zimewekwa kwa rafu, zingine zimening'inizwa. Kuna shati ,koti na vitu zingine ambazo zinavaliwa na wanaume.

Hii ni duka ya urembo na mtindo wa kisasa ya wanawake. Kuna vibeti vya aina mbalimbali ambavyo vimening'inia kwa ukuta. Pia kuna vipuli na ushanga zinazopendeza.

Hii ni duka ya nguo za urembo na mtindo wa kisasa za wanaume, shati za rangi na aina tofauti zimepangwa vizuri kwa rafu. Koti zimeanikwa, pia tai. Kwa meza kuna vitabu na kikokotozi cha kufanya hesabu.

Hii ni duka la nguo za kulefwa na mtindo wa kisasa za wanawake viatu za rangi na aina tafauti zimepangwa kwa utaratifu kwa rafu, pia kuna nguo tafauti ambazo zimeningi'nishwa.

Hili ni duka la nguo za mtindo na urembo wa kisasa, kuna nguo za rangi tofauti ambazo imeanikwa pia kuna viatu za rangi tofauti ambazo zimeanikwa.

Hii ni duka ya nguo la urembo na mtindo wa kisasa za wanaume. Nguo za aina tofauti na rangi zimeanikwa vizuri sana kwa maonyesho, zingine zimewekwa kwa meza.

Hili ni duka la nguo za mtindo wa kisasa za wanawake. zimeanikwa vizuri ili kuonyesha. Zikona na rangi tofauti za kupendeza na pia ni za aina tofauti.

Hii ni duka ya nguo za mtindo za wanaume. Kuna koti na tai za rangi tofauti. Pia kuna shati imeanikwa vizuri kwa maonyesho.

Hii ni duka la nguo na urembo za wanawake. Kuna mifuko tofauti iliyowekwa kwa rafu. Pia kuna mikufu na nguo za aina na rangi tofauti.

Hii ni duka la nguo za urembo na mtindo wa kisasa za wanawake. Zimevalishwa mingo ili kuvutia wateja wakiwa nje. Ziko na marangi za kuvutia na pia ni za aina tofauti.

Hii ni duka ya nguo za urembo na mtindo. Inauza nguo za mtumba. Jina yake imeandikwa hapo juu vizuri sana. Nje kumewekwa mwigo ambazo zimevalishwa nguo. Kuna watu ambao wanaingia wengine wakitoka.

Hii ni duka ya nguo za mtumba iliyonje. Kuna zenye zimeanikwa na zingine zimetandikwa chini. Ni za rangi na aina tofauti.

Hii ni duka ya nguo na urembo ambayo inauza vitu za wanawake. Kuna mifuko ya rangi na aina tofauti ambayo imefungwa vizuri kwa rafu. Pia kuna mikufu ya aina tofauti.

Hili ni duka kubwa la nguo na mtindo wa kisasa za wanawake, zimeanikwa vizuri sana, zingine zimewekwa kwa rafu, ziko na marangi tafauti za kuvutia.

Hii ni duka ya nguo za mtindo ambayo iko na nguo za aina na za watu wote. Kuna nguo na pia mifuko ya wanawake ya rangi tofauti. Kuna watu ambao wanatembea wakiangalia. Wauzaji wamesimama wakiwasaidia.

Hii ni duka la nguo za mtindo wa kisasa za wanawake . Viatu zimepangwa vizuri kwa rafu. Ni za aina tofauti na rangi tofauti. Pia kuna nguo kando ya viatu.

Hili ni duka la mtindo wa kisasa. Nguo zimepangwa kwa rafu za aina mbalimbali, pia viatu za kupimo za rangi zimepangwa kwa rafu. Sakafu inaonekana ikiwa safi sana.

Hii ni gari la kifahari ya rangi ya fedha. Iko kwa soko ya kuuzia magari ya nje. Imeegeshwa kando ya barabara. Kuna miti mirefu ambayo imemea hapo.

Hii ni gari ya kifahari ya rangi ya fedha imefunguliwa mlango. Iko kwa soko ya kuuzia magari. Imeegeshwa kando ya barabara. Nyuma kuna nyumba kubwa ya ghorofa. Kuna maua ambazo zimepandwa kwa utaratibu kwa barabara.

Hii ni gari ya kifahari ya rangi ya fedha. Imeegeshwa kando ya barabara. Nyuma yake kuna mwamba mkubwa ambao umechimbwa mawe. Pia kuna nyasi.

Hii ni soko ya kuuzia magari ambayo iko na magari mengi sana. Yameegeshwa kwa uwanja mkubwa. Ni za marangi tofauti na aina tofauti. Huko mbele kuna jengo na miti imepandwa.

Hii ni soko ya kuuzia magari ambayo iko nje. Gari aina ya tuktuk ambayo ni ya miguu tatu imeegeshwa chini ya mti. Pia kuna gari lingine. Kuna watu ambao wamesimama hapa wakijadiliana. Pia kuna miti ambayo imepandwa.

Hii ni gari nyeusi ambayo iko kwa soko ya kuuzia magari, imeegeshwa kando ya kituo cha mafuta. Mbele kuna gari lingine na nyumba ya ghorofa. Pia kuna miti imepandwa.

Hizi ni gari za kifahari ziko kwa soko ya kuuzia magari ya nje. Zimeegeshwa kwa uwanja ulio na nyasi. Uwanja umezingirwa na miti mirefu. Kuna mtu ambaye amesimama karibu na gari moja.

Hii ni soko ya magari ya nje. Kuna gari la kifahari limeegeshwa hapa ni ya rangi nyeusi. Kando kuna gari lingine nyekundu imeegeshwa. Nyuma kuna mtu amekaa chini akibadilisha mguu ya gari.

Hii ni lori kubwa ambayo inatumika kubebea magari kutoa eneo moja kupeleka soko ya magari. Imeegeshwa kando ya barabara karibu na bohari kubwa. Pia maua yamepandwa kwa ua la bohari.

Hii ni gari ya migumu mitatu ijulikanayo kama tuktuk. Ni ya rangi nyekundu, iko kwa soko ya magari ya nje, iko kwa uwanja ambao una nyasi na imeegeshwa chini ya mti mkubwa.

Hii ni soko ya magari iliyo nje. Magari za aina tofauti zimeegeshwa kwa uwanja ulio na nyasi. Kuna watu ambao wamesimama humo ndani. Uwanja umezingirwa na miti mirefu.

Hii ni gari ambayo iko katika soko ya magari. Imefunguliwa mlango ili kuonyesha urembo wa ndani na usafi wa viti na vitu vingine ambazo ziko humu ndani ya gari.

Hili ni gari la kifahari ,liko katika soko ya magari ,limeegeshwa kando ya barabara ,kuna magari zingine, pia kuna nyumba ambayo iko hapo mbele.

Hii ni gari ya kifahari ya rangi nyeupe iko kwa soko ya kuuzia magari ya nje, imeegeshwa kwa uwanja ambao uko na nyasi, kwa nyuma kuna jengo na miti mirefu ambayo imepandwa.

Hii ni soko la kuuzia magari ambayo iko nje. Magari za kifahari na rangi tofauti zimeegeshwa kwa uwanja ambao uko na nyasi. Huko nyuma kuna miti mirefu.

Hili ni gari la kifahari la rangi ya fedha. Imefunguliwa mlango. Imeegeshwa kando ya barabara. Karibu kuna maua na miti. Nyuma yake kuna nyumba kubwa ya ghorofa.

Sii ni soko ya kuuzia magari iliyo pahali nje. Kuna gari ya kifahari nyeusi imeegeshwa kwa uwanja. Kuko na nyasi. Nyuma kuna miti mirefu. Kuna mtu amesimama kando ya gari.

Hii ni soko ya kuuzia magari iliyo nje. Magari mengi ya aina tofauti imeegezwa kwa uwanja ukona nyasi, miti mirefu inaonekena huko nyuma.

Hii ni gari ya kifahari iliyotengenezwa kwenda kasi sana. Ni ya rangi ya manjano. Liko katika soko la kuuza magari fahari ndani ya nyumba. Imetengenezewa pahali kuna vioo. Huko nyuma kunaonekana magari zingine zikiwa kwa barabara.

Hii ni gari ya kifahari ambayo iko katika soko ya magari ya nje. Imeegeshwa kando ya barabara, ni ya rangi ya fedha. Kando kuna miti mirefu ambayo imenawiri vizuri sana. Pia kuna gari lingine ambalo liko huko mbele.

Hii ni soko ya magari ya nje ukiwa na magari aina mingi na rangi tofauti. Iko katika uwanja huko na nyasi. Huko nyuma kuna miti mirefu . Pia kuna watu wanaonekana wamesimama kando ya magari.

Hii ni gari ya kifahari ya rangi nyeupe ambayo imeegeshwa kando ya barabara. Iko katika soko la kuuzia magari. Kuna miti mirefu ambay iko kando ya barabara.

Hii ni gari kubwa ya kifahari. Iko katika soko ya magari ambayo iko nje. Imeegeshwa pahali kuna nyasi. Kando kuna nyumba kubwa na kuna maua zimepandwa karibu na nyumba.

Hii ni soko ya kuuzia magari ambayo iko nje. Magari ya kifayya rangi aina tofauti tofauti yameegeshwa kwa uwanja ambao uko na nyasi. Huko nyuma kuna watu ambao wamesimama na pia kuna miti mirefu imepandwa.

Hii ni soko ya kuuzia magari iliyo nje. Magari imeegeshwa kwa uwanja huko na nyasi. Pia huko nyuma kuna miti mirefu. Kuna magari mengi za aina tofauti za kifahari.

Hii ni soko ya kuuzia magari ambayo iko ndani ya nyumba. Kuna magari nyingi za kifahari ambazo zimeegeshwa hapa. Kuna watu watatu ambao wanajadiliana wakiwa wamesimama mbele ya gari moja.

Hii ni lori kubwa ambayo inatumika kubeba magari kutoa sehemu moja kupeleka sehemu ingine. Imebeba magari mengi mpya yakipelekwa kwa soko ya kuuzia magari.

Hili ni gari la kifahari la kikale. Liko na rangi na urembo wa kuvutia. Liko katika soko ya magari. Limeegeshwa kwa barabara na kando yake kuna ua wa kuishi.

Hii ni gari ya kifahari ambayo iko kwa soko ya kuuzia magari ya nje. Imeegeshwa kwa uwanja ambayo iko na nyasi. Imefunguliwa mlango kuonyesha urembo wa ndani na pia aina ya viti ambazo imewekwa.

Haya ni magari ambayo iko kwa maonyesho katika soko la magari. Imeegeshwa kwa uwanja ambayo iko na nyasi na huko nyuma kuna miti mirefu. Gari ambalo liko mbele liko na rangi ya fedha na liko na maadishi ambayo imeandikwa.

Hii ni lori kubwa ya rangi nyekundu. Inatumika kusafirisha magari kutoka eneo moja hadi lingine. Imebeba magari ya kifahari ya rangi tofauti. Inapeleka katika soko la kuuzia magari.

Hii ni soko ya magari ambayo iko pahali nje, kumezingirwa na ua, iko na magari ya rangi na aina tofauti ya kifahari, pia huko nyuma kuna nyumba za ghorofa zinaoenkana na mti umepandwa.

Hili ni gari kubwa la kifahari la rangi nyeusi. Liko kwa maonyesho kwa soko ya magari. Limeegeshwa kando ya nyumba kubwa. Mbele yake kuna mti.

Hizi ni maua zilizokatwa. Ziko na rangi ya kupendeza. Zimewekwa kwa ndoo kulingana na aina yake. Mtaalamu anaendelea kutengeneza shamba la maua.

Hii ni soko dogo ya kuuza mazao ya shamba. Kuna ndizi, machungwa, nanasi, tangawizi na mboga aina zingine ambazo zinatoka kwa shamba. Pia kuna nanasi zimechungwa na vyombo vya kupimia wateja.

Hii ni soko ya ndani ya mazao ya shamba kumejengwa meza ambazo zimeekelea aina tafauti ya mazao, kuna nyanya, vitukuu, mandizi, viazi na aina ingine ya mboga na matunda zinazokuswa kwa shamba.

Hii ni soko ya ndani ya mazao ya shamba. Mazao ya aina tofauti yamewekwa kwa masanduku. Zingine zimewekelewa kwa meza. Kuna nyanya, ndania, kitunguu, karoti ,viazi, ndizi na vitu vingine nyingi.

Hii ni soko ya nje ya mazao ya shamba iliyo na shughuli mingi. Wauzaji wanahudumia wateja ambao wamekuja kwa wingi. Kuna tikiti maji, malenge, machungwa, mandizi, mchicha na aina nyingi ya mboga.

Hii ni soko ya kisasa ya mazao ya shamba. Ni ya ghorofa. Kuna watu ambao wanauzia hapa. Kila mtu amegawiwa sehemu yake. Kuna nyaya, vitunguu na aina ingine ya mboga ambazo zinakuzwa kwa shamba.

Hii ni soko ya mazao kutoka kwa shamba. Kuna ndizi mbivu ambazo zimewekelewa kwa gunia. Ziko na rangi ya kupendeza. Zimekomaa kiwango haijatoshana.

Hii ni soko ya kuuzia vitambaa vya vitenge vinazotumika kushona nguo. Imepangwa vizuri kwa rafu. Nyingine zimening'inia kuonyesha urembo wake, ziko na rangi tofauti za kuvutia.

Hii ni soko ya kisasa ya mazao kutoka kwa shamba; mazao aina tofauti zimewekwa kwa meza zingine zimewekwa kwa vyombo vya kupimia. Kuna vitunguu, nyanya, viazi, karoti na aina ingine ya mboga.

Hii ni duka ya vinyago za aina tofauti. Ziko na mfano wa wanyama wa porini kuna twiga, ndovu, na pia mfano ya watu wamevalia vale za Wamasai.

Hii ni soko kubwa ya nje ya kuuzia viatu. Vimegawanyishwa kwa meza. Kila meza ikona viatu vya aina tofauti. Bei yake imeandikwa juu kuwezesha mteja kuchagua.

Hii ni soko ya vinyago na vitu zingine ambazo zinatengenezwa na mkono. Zimening'inizwa kwa ukuta na zingine zimewekelewa kwa meza. Wauzaji wamekaa chini kungojea wateja.

Hii ni soko ya kuuzia vinyago na vitu zingine ambazo zinatengenezwa na mkono. Kuna vinyago imetengenezwa mfano wa wanyama wa pori ,pia kuna vikapu vya wanawake na viatu za aina tofauti.

Hii ni soko ya vinyago na vitu ambazo zimetengenezwa na mkono. Kuna viatu, vikapu, vinyago ambazo zimetengenezwa kwa mfano wa wanyama na watu. Wauzaji wamesimama kila mtu kwa duka yake wakingojea wateja. Kuna watu ambao wanapitia huko.

Hii ni soko ya mazao kutoka kwa shamba. Kunauzwa nyanya ,ndimu ,machungwa ,biriganya na mandizi na vitu mingi ambazo zinakuzwa kwa shamba. Wauzaji wamekaa chini wakihudumia wateja wao. Kuna watu wengi ambao wananunua na wengine wanajiangalilia.

Hii ni soko ya nje ya vinyago na bidhaa zingine zinazovutia watalii. Vinyago imetengenezwa kwa mfano wa wanyama na zingine mfano wa watu. Wauzaji wamekaa chini wakingojea wateja. Pia kuna wateja ambao wananunua. Nyuma kuna miti mikubwa.

Hii ni soko ya vinyago na bidhaa za mapambo zinazovutia watalil. Bidhaa za aina tofauti zimetandikwa chini kwa magunia, zingine aina ya nguo zimeanikwa juu. Kuna wateja ambao wanatembea wakiona. Wauzaji nao wanaelekeza wateja wao.

Hii ni soko kubwa ya nje inayouziwa mazao kutoka kwa shamba. Kuna mandizi matunda ya aina mingi na pia vitu vingine vinavyotoka kwa shamba. Wauzaji wamekaa chini wakingojea wateja. Pia kuna wateja wanatembea wakiuliza bei.

Hii ni soko ya mandizi mbifu, mandizi zimepangwa kwa utaratibu kwa sanduku za mbao, sanduku zimeekelewa juu ya zingine, mandizi ikona rangi ya kuvutia.

Hii ni soko ya vinyago na mapambo, yanayovutia watalii, imeanikwa chini kulingana na aina yake. Zingine zimeanikwa kwa ukuta. Kuna watu wanatembea wakiangalia wauzaji wamesimama wakingojea wateja.

Hii ni soko kubwa ya ndani imegawanyishwa na meza nyingi za kuuzia zingine zimefunikwa na magunia hakuna mtu yeyote aliye humo ndani

Hii ni soko kubwa ya nje iliyo na watu wengi sana. Bidhaa za aina tofauti zinauzwa hapa, zingine ni mazao ya shambani, zinaekwa kwa masanduku, na zingine zimetandikwa chini. Wauzaji wamejifunika kwa mwavuli na wengine wako kwa vibanda, imefunikwa na mabati

Hii ni soko ya nje ya mazao ya shambani. Mazao imetandikwa chini kwa magunia. Kando kuna lori ambalo lilikuwa limeleta mazao kwa hii soko. Iiko karibu na nyumba kubwa ya ghorofa. Wanunuzi wanatembea wakinunua na kujiangililia.

Hii ni soko ya nje ya vinyago na bidha zingine ambazo zinatengenezwa kuvutia watalii. Vimetandikwa chini kulingana na aina yake. Wauzaji wamekaa kando wakingojea wateja.

Hii ni soko ya nje ya nguo za mitumba. Kuna nguo za rangi na aina tofauti ambazo zimewekwa juu ya meza zingine zimeanikwa juu. Kuna watu wanatembea huko wakiangalia nguo.

Hizi ni sehemu za nyama zikiwa kwa duka ya nyama, zimepangwa vizuri iliziweze kuonekana pia zingine zimeanikwa juu, ni za wanyama tofauti.

Hii ni soko ya ndani ya kuuzia mazao ya shambani. Kuna bidhaa tofauti ambayo imewekwa kwa masanduku ya maonyesho. Pia kuna wanunuzi ambao wanatembelea huko ndani na wauzaji.

Hii ni soko ya nje ya bidhaa za shambani za aina mbalimbali. Kuna mandizi mbivu na mandizi mbichi ambayo imening'inia kwa kamba, pia kuna nyanya na bidhaa zingine ambazo zimepangwa vizuri kwa maonyesho.

Hii ni soko ya kuuzia mazao kutoka kwa shamba. Kuna mazao aina tofauti ambayo iko hapa. Kuna karoti , pilipili hoho na pia tango. Viazi vimewekwa kwa chombo za kupimia.

Hii ni soko ya nje iliyo kando mwa barabara ya nguo na mtumba. Nguo zimeanikwa juu. Pia wachuuzi wamesimama kando ya nguo zao na kuna watu wanatembea karibu na hiyo barabara.

Hii ni duka ya nguo aina ya vitenge. Vitambaa za vitenge ambazo hazijashonwa zimepangwa kwa utaratibu kwa rafu. Ziko na rangi tofauti za kuvutia. Nguo amabazo zimeshonwa zimeanikwa na inaonekana maridadi sana.

Hii ni soko ya nje ya kuuzia mazao kutoka kwa shamba. Ni chafu sana. Kuna nyanya na aina zingine za mboga na matunda ambazo zimetandikwa chini. Wauzaji wamesimama na wengine wamekaa chini wakingojea wateja.

Hizi ni vikapu za kushonwa na mkono zikiwa kwa soko ,zimeshonwa na kwa umaridadi na rangi nzuri za kuvutia siko na kipimo tofauti na zimepangwa vizuri.

Hii ni soko ya nje ya mboga na matunda. Mboga zimepandwa kwa meza na wauzaji. Kuna watu wanatembea wakinunua, huko mbele kuna magari imeegeshwa ya wateja waliokuja kwa hii soko.

Hii ni soko ya sanaa zilizotengenezwa Kwa mkono. Kuna viatu, pikapu na aina nyingine ya bidhaa, zilozo wekwa ili wateja wakuje kununua. Kuna mtu anatembea akijiangalilia.

Haya ni maua mapya yaliyokatwa ya aina ya ua la bahari. Yako na rangi tofauti ya kuvutia na yamepangwa kwa utaratibu kuvutia wateja.

Haya ni matunda ya aina mbalimbali, ikiwa kwa soko. Kuna maembe, kiwano, machungwa, na parachichi. Pia, kuna mfuko ya rangi nyeupe, ya kuekea wateja.

Hii ni nyumba ya kifahari iliyojengwa kwa shamba iliyopandwa nyasi inayotunzwa vizuri sana. Ua lake ni la mawe. Kando kumepandwa maua ya aina tofauti.

Hii ni nyumba ya ghorofa iliyojengwa kisasa. Imepangwa marangi mzuri sana za kuvutia. Iko na ghorofa nyingi sana. Inaweza beba wapangaji wengi sana. Nyuma kuna miti ambayo imepandwa.

Hii ni nyumba kubwa ya gorofa, iliyojengwa na mtindo wa kisasa. Inaeza kaa wapangaji wengi sana ,imepakwa marangi za kuvutia ,juu Kuna matenki nyingi ya kuhifadhi maji .

Ni nyumba ya kifahari iliyojengwa kwa shamba kubwa. Kuna uwanja mkubwa uliopandwa nyasi ya kupendeza, umezingirwa na miti mirefu ambaye inanawiri vizuri sana. Kuna nyumba ndogo za kupumzika wakati kuna jua.

Hizi ni duka za kuuzia vifaa za ujenzi . Zina vibandiko juu za kuonyesha bidhaa zenye wanauza na pia majina ya duka. Mbele kuna vigae za rangi na aina tofauti ambazo zimewekwa nje kwa maonyesho.

Hizi ni nyumba za ghorofa zinazijengwa na mtindo wa kisasa, bado zinaendelea kujengwa. Kuna mafundi wanaonekana wakiwa humo juu. Pia nyaya za stima vimepita juu.

Hili ni bango la matangazo lililowekwa kwa kikingi ya stima. Inaonyesha nyumba iliyojengwa vizuri sana na imeisha inagonjea wapangaji wakuje kukodisha. Inaonyesha namba ya simu na maelekezo ya kwenye hiyo nyumba iko.

Hizi ni nyumba ambazo ziko pamoja. Zimejengwa na mtindo wa kisasa. Ziko na rangi nyeupe. Kuna maua ambayo imepandwa vizuri sana kando ya barabara ya kuingia katika hii mtaa.

Hii ni nyumba kubwa ya gorofa nyingi. Imejengwa vizuri na iko na rangi za kuvutia. Iko na vyumba nyingi sana zinaweza kaa wapangaji wengi. Inaonekana ka imefika kwa mawingu.

Hizi ni nyumba zilizojengwa kisasa. Imepakwa rangi ya kahawia. Imezingiriwa na ua ya chuma. Barabara imetengenezwa na lami, inaezaeka wapangaji wengi.

Hii ni nyumba kubwa ya ghorofa nyingi iliyojengwa kisasa. Bado haijamalizika maana haijapakwa rangi. Ina vyumba nyingi ndani, ambazo zinaeza kaa wapangaji wengi.

Huu ni ubao wa matangazo ukionyesha nyumba kubwa la kisasa lililoisha likingojea wateja. Unaonyesha jina la jumba na pia huduma zenye huko ndani na pia namba ya simu unayoweza piga.

Hii ni sehemu ya duka kubwa iliyotengwa rasmi kuonyesha bidhaa tofauti zinazoongeza nguvu kwa mwili. Zimepangwa vizuri kwa rafu kulingana na aina na kampuni iliyotengeneza.

Hii ni sehemu ya duka kubwa iliyotengwa kuonyesha aina tofauti ya sabuni za usafi. Imepangwa kwa utaratibu kwa rafu kulingana na aina yake, matumizi na pia kampuni ambayo imetengeneza.

Hii ni sehemu ya duka kubwa iliotengwa kuonyesha bidhaa za kukula. Kuna mafuta, mchele na aina zingine. Kuna mabandiko imeekwa juu yao kuonyesha bei imeshukishwa ili kukuza biashara.

Hii ni sehemu ya duka kubwa, ambayo imetengwa kuonyesha bidhaa zinazotumika kwa nyumba. Kuna mazao ya shamba, kitunguu na nyanya na matunda za aina zingine. Pia kuna vinywaji na mafuta ya kupikia.

Hii ni sehemu ya duka kubwa. Bidhaa zimepangwa kwa utaratibu kwa rafu kulingana na matumizi na aina yake. Kuna wafanyakazi ambao wamesimama wakigonjea kusaidia wateja.

Hii ni sehemu ya duka kubwa ambayo imetengwa kwa maonyesho ya nguo na viatu. Kuna viatu zimepangwa kwa rafu, nguo zimening'inizwa na bei yake imeandikwa juu. Kuna wateja ambao wananunua.

Hii ni sehemu kuba ya duka kubwa iliyotengwa kwa maonyesho ya bidhaa zinazotumika kwa nyumba. Zimepangwa vizuri kwa rafu kulingana na aina na matumizi yake. Kuna mfanyakazi wa duka hii ambaye anapanga vizuri.

Hii ni sehemu ya duka kubwa ambayo imetengwa kuonyesha baiskeli za watoto na viti za plastiki. Pia kuna bidhaa zingine ambazo zimeekwa kwa rafu za matumizi ya nyumbani.

Hii ni sehemu ya duka kubwa iliyotengwa kuonyesha aina tofauti za sabuni zinazotumika kwa nyumba. Zimepangwa kwa utaratibu kwa rafu kulingana na kiwango na aina yake.

Hii ni sehemu ya duka kubwa ambayo imetengwa kuonyesha bidhaa za urembo na mafuta aina tofauti ya kujipaka. Zimepangwa vizuri kwa rafu kulingana na aina yake na pia kampuni ambayo imetengeneza.

Hii ni sehemu ya duka kubwa ambayo imewekwa bidhaa za usafi. Kuna sabuni za aina tofauti zilizopangwa vizuri kwa rafu kulingana na aina yake kulingana na pia kulingana na kampuni iliyotengenezwa.

Hii ni sehemu ya duka kubwa ambayo imepangwa bidhaa tofauti zimepangwa vizuri kwa rafu kulingana na aina na bei yake. Bei zimepandikwa juu kusaidia wateja kuchagua haraka. Kuna watu ambao wanatembea humo ndani pia wafanya kazi wanasaidia wateja.

Hii ni sehemu ya duka kubwa iliyotengwa kuonyesha bidhaa tofauti zinazotumika kwa nyumba. Kuna masabuni na vitu zingine za usafi, zimepangwa vizuri kwa rafu kulingana na aina na matumizi yake. Kuna mteja ambaye anatembelea hapo karibu.

Hii ni sehemu ya duka kubwa. Bidhaa za aina tofauti zimepangwa kwa rafu. Zingine zimeekwa kwa meza kulingana na aina yake. Huko nyuma kuna vibandiko vya kuelekeza wateja.

Hii ni sehemu ya duka kubwa ambayo imejengwa kuekea au kuonyesha wanasesele au vizazi vingine vinavyocheza na watoto zimewekwa vizuri kwa rafu kulingana na aina yake. Ziko na rangi tofauti ya ykuvutia watoto.

Hii ni sehemu ya duka kubwa ambayo imetengwa kuonyesha vyombo vya plastiki za aina mbalimbali. Zimepangwa vizuri kwa rafu na ziko na rangi tofauti. Kuna wateja wawili ambao wamechagua na pia kuna toroli ambayo imewekwa hapo kando.

Hii ni sehemu ya duka kubwa iliyotengwa kuonyesha bidhaa zinazotumika kwa nyumba. Kuna dawa za meno za aina tofauti ambazo zimepangwa vizuri kwa rafu kulingana na aina yake.

Hii ni sehemu ya duka Kubwa ambayo imewekwa bidhaa za kukula. Zimewekwa vizuri kwenye rafu kulingana na aina yake. Kuna mteja ambaye yuko humo ndani, pia mfanyakazi anaendelea kupanga.

Hii ni sehemu ya duka kubwa iliyopangwa bidhaa za aina tofauti ya matumizi ya nyumba. Zimepangwa vizuri kwa rafu kulingana na aina na matumizi yake. Juu kumeandikwa majina ya kila bidhaa.

Hii ni sehemu ya duka kubwa iliyotengwa rasmi kuonyesha bidhaa za aina tofauti zinazotumika kwa nyumba. Zimepangwa vizuri kwa rafu kulingana na aina yake. Pia kuna mteja amesimama akinunua.

Hii ni sehemu ya duka kubwa iliyopangwa bidhaa tofauti za kutumia kwa nyumba. Zimepangwa kulingana na aina na matumizi yake. Kuna mteja ambaye anatembea akinunua na kutazama.

Hii ni sehemu ya duka kubwa ambayo imewekwa bidhaa za matumizi ya nyumba, sana sana chakula. Zimepangwa vizuri kwa rafu kulingana na aina na matumizi yake. Kuna mtu ambaye amesimama kando ya rafu.

Hii ni sehemu ya duka kubwa iliyotengwa kwa maonyesho ya bidhaa za kukula na bidhaa zingine za kutumika kwa nyumba. Mikate aina tofauti imepangwa kwa rafu. Pia dawa za meno.

Hii ni sehemu ya duka kubwa, ambayo imetengwa rasmi kuwa tanuri ya keki na mikate. Keki za aina tofauti zimepangwa vizuri kwa maonyesho. Ziko na rangi za kupendeza.

Hii ni duka kubwa, sehemu ya counter . Wafanyakazi waliovalia sare za kazi wanashughulika na troli wakipanga vitu za wateja ambayo wamenunua. Makarani wa kaunta pia wanahudumia wateja.

Hii ni sehemu ya duka kubwa, bidhaa zinaonekana zimepangwa vizuri kwa rafu kulingana na aina yake. Baisikeli za watoto zimewekwa pahali kando wateja wanaonekana wamepanga foleni wakibeba bidhaa zenye wamechanguliwa wakingoja huduma.

Hii ni sehemu ya duka kubwa ambayo iko na bidhaa tofauti za matumizi ya nyumba ambazo zimewekwa kwa rafu na zingine ziko kwa meza. Kuna watu ambao wanatembea humo ndani. Kuna vibandiko zimewekwa juu za kuonyesha bei ya bidhaa hizo.

Hii ni sehemu ya duka kubwa ambayo imetengwa rasmi kuonyesha aina mbalimbali ya viatu, vingine zimewekwa kwa meza na zingine vimeanikwa, viko na rangi tofauti za kuvutia na bei yake imeonyeshwa kwa meza.

Hii ni sehemu ya duka kubwa iliyo tengwa kuonyesha vyakula za aina mbali mbali. Zimepangwa kwa utaratibu kwa rafu kulingana na aina yake na bei yake.

Hii ni sehemu ya duka kubwa iliyotegwa maalumu kuonyesha mboga na matunda. Imepangwa kwa utaratibu kwa masanduku. Kuna mchicha, ndimu, machungwa, vitunguu, na karati , na mboga za kabiji.

Hii ni sehemu ya duka kubwa iliyotengwa rasmi kuwekwa wanasesere. Wamepangwa vizuri kwa rafu. Wako na rangi tofauti za kuvutia watoto. Kando, kuna jokofu ambazo zimewekwa bidhaa zenye zinaweza haribika.

Hili ni duka kuu kunayo vinywaji aina mbalimbali vimepangwa kwa utaratibu kwa rafu. Pia kuna tafunio tofauti za kuandamana na hizi vinywaji. Nyuma yake kunaonekana mfano wa mti wa nazi.

Hii ni sehemu ya duka kubwa iliyo na jokovu zilizo wekwa bidhaa za nyama zinazoweza haribik,a pia nyuma yake kuna rafu zilizo na bidhaa zingine ambazo haziwezi haribika na vibandiko za kuonyesha chenye kiko kwa hizi jokovu. Pia kuna wafanya kazi wanao panga hizi bidhaa.

Hii ni sehemu kwa duka kubwa iliyotengwa kuweka nafaka za aina mbalimbali. Ziko kwa magunia na zimepangwa kwa laini kulingana na aina yake. Vijiko za kuchota zimewekwa juu ya kila gunia.

Hii ni duka kubwa na tunaona bidhaa zimepangwa kwa utaratibu kwa rafu na bei yake imebandikwa juu yake yakukuza bidhaa ili ziweze kuenda kwa wingi.